Wanaume kadhaa waliovalia suti na kofia za kinjanjano wanaweza kuonekana, nyuma yao kuna bango kubwa la neno ambalo halionekani vizuri. Pia kuna miti ambayo yanaweza kuonekana.

Watu kadhaa wamesimama, wengine wao wakiwa wamevali mavazi ya buluu, huku wengine wamevalia mavazi ya kawaida, kuna wengine wao wameshika mabango, yenye maandishi Kalonzo, kuna miti, ya aina mbalimbali ambayo yanaweza kuonekana, hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Wachezaji wa mpira wa miguu wanashindana vikali uwanjani, mpira upo katikati ya wachezaji kadhaa wakijaribu kuudhibiti, mashabiki wengi wamefurika kwenye viti vya uwanja, wakishuhudia mchezo, mazingira ni ya uwanja wa soka wakionyesha mechi inayoendelea, kuna msisimuko wa hali ya juu ya mchezo wa mpira wa miguu.

Watu kadhaa wanaweza kuonekana, wengine wakiwa wameinua mikono yake juu, na wengine wakionekana kushangilia, nyuso zao zinaonyesha tabasamu, na furaha, kuna wale ambao wamevalia jezi ya aina moja, na wengine nguo za kawaida, wanaonekana wakiwa wameshikilia kikombe cha ushindi, kusherehekea hali ya ushindi katika mchezo, au hali fulani.

Watu kadhaa wanaandamana wengine wakiwa wameshikilia bango kubwa lenye maandishi kama vile court annexed mediation , wengine wamevalia barakoa na wengine hawajavalia. Kuna miti ambayo iko kanfo yao na posti za stima kando yao.

Kuna watu wengi ambao wamekusanyika katika eneo fulani au uwanja. Wanaonekana wakiwa na tabasamu na furaha katika nyuso zao. Wengi wao wananyanyua mikono yao waweze kumsalimia mheshimiwa Raisi Ruto. Pia kuna mimea ambayo yanaonekana kama vile miti na kuna bendera ya Kenya ambayo inaweza kuonekana.

Watu wanne waliovalia nguo Sawa zenye rangi ya nyeupe, nyeusi na nyekundu wanaweza kunaonekana. Wanaonekana pia wakitumia kompyuta kufanya kazi zao. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni ofisi ama kituo cha jambo fulani.

Wanaume watatu wanaeza kuonekana vizuri, wawili wao, wamevalia jezi ya buluu, na milia nyeupe, kuna mmoja ambaye amevalia, jezi ya rangi ya kijani, na kijano, kuna watu ambao wanaweza kuonekana katika jukwaa, wakieza kushangilia mchezo ambao unaeza kuendelea, kuna jengo kubwa ambalo linaweza kuonekana, na nyasi pia yanaweza kuonekana.

Kuna watu wengi ambao wamekusanyika katika eneo fulani, wengi wao wanaonekena wakiwa wakishika karatasi au fomu wakijaza. Kuna jengo ambalo lina onekana na miti nyuma yao, mazingira haya yanaonekana kuwa safi. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Kuna wanaume watano ambao wanaonekana wanashiriki katika mchezo wa mpira wa mguu. Wanne wao wamevalia jezi ya kijano na samawati na kuna mmoja ambaye amevalia jezi nyekundu. Nyuma yao kuna watu wengi ambao wameweza kukusanyika ili kushangilia mchezo .

Kuna watu watatu ambao wanaweza kuonekana, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wamevalia mavazi sawa, nyekundu na nyeusi, pia wana tai nyeupe, nyuso zao zinaonyesha tabasamu na zenye furaha, nyuma yao kuna jengo kubwa. Mazingira yanaonekana kuwa masafi na pia hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Kuna watu ambao wamekusanyika katika eneo fulani au uwanja, wengi wamevalia shatio ya rangi ya kijani kibichi na nyeupe, huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida, mmoja wao ameshikilia kitambaa chenye bango la Gor Mahia FC. Kuna watu ambao wanaonekana wakiwa na tabasamu wengine wakishangilia tukio fulani.

Kuna kompyuta ambayo inaweza kuonekana yenye maandishi madogo yasiyoonekana vizuri. Kuna mkono ambao unaweza kuonekana ukishikilia kompyuta . Pia kuna kompyuta zingine ambazo zinaweza kuonekana kwa umbali na watu ambao wamekaa wakizitumia.

Kuna watu wengi ambao wanaonekana wamekusanyika katika uwanja au kituo fulani. Nyuso zao zinaonyesha tabasamu na zina furaha. Wengine wao wameinua mikono juu na pia wameshikilia bendera mkononi ambayo ni ya Kenya enye rangi nyeusi, nyupe, nyekundu na kijani.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo wazi. Wengine wakiwa wamekaa kwenye meza. Katikakati mtu aliyevaa koti jekundu na barakoa anahudumu kwa meza yenye kibao kinachosomeka info desk . Pande wa kulia, mtu mwingine ameketi, akiwa amevaa nguo ya rangi ya waridi. Nyuma yao kuna miti na watu wengine wamesimama. Hali hii inaashiria tukio ya jamii au shughuli ya kutoa huduma.

Wanaume kadhaa wanaonekana wakishiriki katika mchezo wa mpira wa mguu, wengine wakiwa wamevalia jezi nyeupe na wengine jezi nyekundu. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi ambayo haionekani vizuri, pia kuna miti mirefu na jengo inayo weza kuonekana kwa mbali.

Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo fulani. Wengi wao wakiwa na mavazi sawa yenye rangi ya kijani kibichi yenye maandishi yasiyonekana vizuri. Kuna watu ambao wamevalia nguo za kawaida. Mmoja wao amevalia nguo nyeupe na kofia kichwani na ameshikilia kitambaa chenye bango kubwa WE NOW NEED MAN CITY .

Wachezaji kadhaa , wanaeza kuonekana, wakiwa wamevalia jezi yenye rangi ya machungwa, wanakimbia katika uwanja uko na nyasi ya rangi ya kijani, nyuma yao kuna watu ambao wanaonekana katika jukwa , kushangilia na kuwaunga mikono, katika michezo hiyo, hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Kikapu lenye muundo wa kusuka, linaonekana kuwa la plastiki au nyusi zinazofanana na wiko, vina vishikio viwili, lililo jengwa ndani , la limeketi kwenye sehemu tambarara, labda sakafu au saruji, lina umbo la mviringo la lina weza kutumika kama kikapu cha nguo au kuhifadhi kitu.

Kuna watu ambao wamekusanyika katika uwanja. Wengi wao wanaonekana wakiwa wameinua mikono yao juu. Nyuso zao zinaonyesha tabasamu na furaha. Wanaonekana kusherehekea jambo fulani au mchezo. Kuna miti ambayo yanaweza kuonekana kwa umbali .

Watu kadhaa wamekusanyika. Pengine wakionekana wamesimama na wengine kuketi. Wanashuhudia mchezo ambao unachezwa wa mpira wa mkono. Wanaocheza wamevalia jezi za rangi tofauti kama vile nyekundu ambazo zina nambari kama kumi, tatu, ishirini na moja.

Watu wengi wanaonekana wakipita katika barabara hili, kuna magari ambayo yanaweza kuonekana na majengo ambayo yanweza kuonekana, miti yanaweza kuonekana pia, hali hii inaonyesha shuguli mbalimbali katika maeneo haya.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekusanyika katika eneo fulani au ofisi. Wengi wao wakiwa wameketi huku wengine wakiwa wamesimama. Nyuma yao kuna jengo ambalo ni la mabati. Pia kando kuna miti ambayo inawezaonekana kwa umbali. Wengine wao wanaonekana wakiwa na karatasi wakijaza fomu.

Kuna wanawake watatu ambao wnacheza kwa uwanja, wawili wamevalia jezi ya samawati, mmoja amevalia jezi nyeupe. Kuna watu wengine ambao anawaangalia wakishangilia michezo hiyo. Pia kuna jengo ambalo linaweza kuonekana. Miti pia inaweza kuonekana kwa mbali. Hali hii inaashiria mazingira ya michezo katika eneo hili.

Umati wa watu umekusanyika ndani ya kituo cha huduma. Wengine wamekaa chini kwa viti huku, baadhi yao wakiwa wamesimama. Kaunta kadhaa zinaonekana nyuma, zikiwemo na namba saba na nane. Wafanyakazi wachache wanahudumia wateja. Mandhari yanaashiria eneo la huduma kwa umma lenye shughuli nyingi za kiserikali.

Watu wengi wamekusanyika katika jukwaa fulani au uwanja, wanaonekana wakishuhudia jambo fulani wengine wameshikilia bendera ya Kenya. Pia kuna bango kubwa la maandishi ambalo alionekani vizuri. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida .

Watu kadhaa wamesimama wakiwa wanaume na wengine wanawake. Wanaume wanaonekana wakiwa wamevalia suti na wanawake nguo za kawaida. Mmoja wao anaonekana akitoa hotuba katika jukwaa. Nyuma yao kuna ukuta ambao unaweza kuonekana na mimea midogo.

Kuna watu wawili, ambao wamesimama, wanaonekana wakiwa katika ofisi, au kituo fulani, wana hudumia watu ambao wapo katika mstari mmoja, wengine wao, wanaonekana wakiwa wameshika kalamu, wakijaza fomu, kuna askari ambaye anaeza kuonekana, pia, wanaonekana wakiwa wa, katika chumba kimoja.

Kuna wasichana kadhaa ambao wanaweza kuonekana wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyeupe na kijani. Wengine wao wakiwa wameketi wengine wakiwa wamesimama. Mmoja wao anaonekana wamevalia jezi ya rangi ya samawati. Nyuma yao kuna miti mirefu ambayo inaweza kuonekana. Pia kuna nyasi. Wamekaa katika uwanja.

Kuna watu kadhaa ambao wamekusanyika katika eneo fulani au ofisi . Wanaonekana wakipewa mashauri na mwanamke ambaye ameweza kuketi chini, aliyevalia shati nyeupe na nyekundu. Kuna meza ya rangi ya kahawia ambayo juu yake kuna makaratasi au fomu ambazo zinaweza kujazwa na watu hawa.

Kuna mtu mmoja ambaye ni mwanaume amesimama katika jukwa kutoa hotuba , ameshikilia mikrofoni mkononi mwake ,uso wake unaonyesha tabasamu pia nyuma yake kuna bango lenye maandishi , Milimani High Court Civil Division , kuna bendera ya Kenya yenye rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Kuna watu kadhaa, ambao wanaonekana wamekusanyika katika eneo fulani au uwanja, wengi wao wanaonekana wakiwa wamenyanyua mikono yao juu, huku wengine wakiwa na kamera mkononi, au simu, wakirekodi au kuchukua picha, wanaonekana wakiwa na tabasamu na furaha katika nyuso zao, wanaonekana kusherehekea jambo fulani, au mchezo.

Kuna mfereji ya rangi ya kahawia ukiwa na mabomba mawili makubwa, moja ya rangi ya kijani na lingine ya buluu yakipita juu yake. Karibu na mfereji huo kuna mashimo ya saruji yanayofanana na kisima au matundu ya maji ya taka, udongo wa mawe unaonekana pembeni mwa mfereji na pia kuna uzio wa waya nyuma, mandhari yanaashiria eneo lenye shughuli za ujenzi na miundo mbinu ya maji.

Watu wanne wamevalia barakoa wakishiria kanuni za kiafya. Mwanaume ameketi katikati na amevalia shati jeupe huku akiwa na stempu na karatasi. Kuna mwanamke amesimama upande wa kushoto akifuatilia shughuli hiyo. Dada mwingine upande wa kulia akishika kalamu labda akijaza fomu. Kuna meza iliyofunikwa na kitambaa cha kijani kibichi ikishiria mazingira ya rasmi. Nyuma ya watu kuna hema ikionyesha jambo fulani linaendelea nje.

Kundi kubwa la watu limekusanyika ,wengi wao wamevalia mavazi yanayoashiria utaifa ama matukio ya uma ,baadhi yao wamevalia fulana zenye maandishi au bendera ya Kenya. Katikati ya upweke mtu mmoja amebeba bendera ya Kenya ambayo ni kubwa ikiwa na rangi ya kijani, nyeusi , nyekundu na nyeupe , watu wengi wamejitokeza , wengine wakiwa wamesimama na wengine wamekaa wakionyesha amasa na hisia mbali mbali.